Kwenye barabara kuna bajaji ya rangi ya samawati. Kando kuna bustani lililo na majumba ya rangi nyeupe. Bustani hili hutumiwa kama kituo cha watalii kujivinjari.

Kwenye kituo cha kujaza mafuta kuna basi mbili. Moja yenye rangi ya kijani na maandishi mekundu na nyingine ipo nyuma yenye rangi nyekundu iliyochorwa na mchoro wa rangi nyeupe.

Kwenye uwanja kuna watu wanaoswali. Uwanja huu hutumika na watu wanaoswali wa dini ya kiislamu. Wengine wamevalia kanzu nyeupe na kofia.

Gari lenye rangi ya samawati, liko kando kando ya msikiti mkubwa, wenye rangi nyeupe. Msikiti huu hufunguliwa kila Ijumaa ili kuwezesha waumini kukusanyika na kuomba wakijengana kiimani.

Wavuvi watatu wapo juu ya mashua. Wavuvi hao wako tayari kuvukisha mashua hii juu ya maji. Mashua hii hutumika kuwavukisha wavuvi wanapovuka ng'ambo nyingine.

Kando kando ya ufuo wa bahari, kuna miti iliyopandwa pia kuna kibanda kilichojengwa kutumia makuti pia kuna kibao kilichoandikwa na maandishi yenye rangi nyekundu.

Nje ya msikiti mkubwa kuna magari yaliyoegeshwa, magari haya yameegeshwa na watu walioingia kwenye msikiti ili kuwakilisha sherehe, kuna majukwaa yaliyo fungwa yenye rangi nyeupe.

Miche yenye rangi ya kijani kibichi ipo kandokando ya bahari. Miche hii humea mahali panapokuwa na maji. Miche hii hutumika kama maua yanayopandwa kwenye bustani.

Watu wawili wako kwenye jumba kubwa. Mbele yao kuna tarakilishi zenye rangi nyeusi, na pia kuna viti vyenye rangi nyeusi. Watu hawa wamevalia nguo zao rasmi za kikazi.

Matatu yenye rangi nyeusi imesimama kwenye barabara. Mbele kuna msikiti wenye rangi nyeupe. Pia kuna watu waliokuja sokoni. Matatu hii imepigwa mchoro wenye rangi ya manjano.

Watalii wako kandokando ya bahari. Wanakwenda kupanda mashua ili waweze kuvukishwa ng'ambo nyingine. Mashua hii hutumika kuwavukisha watu wanaotaka kuvuka ng'ambo nyingine. Kando kuna miti ya kijani.

Kwenye bahari kuna maji na mchanga pia juu ya anga kuna miale ya jua. Miale hii hutokezea ambapo jua linapotokomea na maji yanaporudi.

Kandokando ya jumba kubwa, kuna marembo yaliyowekwa kwenye kamba. Pia kuna mkusanyiko wa watu waliovalia kanzu na kofia na wengine wamevalia mabuibui.

Bustani kubwa lililoviringwa na miti ya rangi ya kijani kibichi. Bustani hili limeviringwa na miti iliyopakwa rangi nyeupe, hutumika kila wakati watu wakikusanyika kuongelelea au kutumika kwa mikutano.

Jumba kubwa lenye rangi nyeupe lililopakwa rangi ya kahawani lipo kando kando ya kiwanja. Mbele yake kuna majani ya rangi ya kijani na pia kuna mtu aliyesimama, amevalia shati la rangi nyeusi.

Kwenye bahari, kuna mashua yenye rangi nyeupe. Kando kando kuna miti ya kijani kibichi. Pia kuna majumba marefu yenye rangi nyeupe. Majumba hayo yamejengwa kando kando ya bahari.

Kwenye jumba hili, kuna wamama waliovalia buibui zenye rangi nyeusi. Wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe. Wamama hawa wameketi ili kungoja kuhudumiwa.

Kibanda kilichojengwa kutumia miti na mabati inauza nguo za wanaume. Kibanda hiki kinauza kaptura zenye rangi nyeupe, nyeusi, samawati. Mbele kuna muuzaji aliyevalia shati ya manjano.

Gari leusi limeegeshwa kando kando kuna wanawake waliovalia mavazi yao za kikazi wakicheza. Pia kuna karatasi iliyo na mchoro wa rangi ya samawati na nyeupe.

Gari leupe, liko kwenye barabara nyeusi, iliyo na madoadoa meupe. Juu kuna kibao kilichoandikwa na maandishi yenye rangi nyeupe. Kibao hicho ni cha kuonyesha, jinsi utakavyotumia barabara hiyo.

Mtu aliyevalia shati ya kahawani ameketi juu ya mnyama anapita katikati ya majumba marefu yenye rangi nyeupe. Kando yake mtu mwingine aliye na shati ya rangi nyekundu.

Kanisa kubwa ina televesheni ukutani, wakristo wamesimama ili wasikilize neno. Kila jumapili wakristo hukusanyika hapa ili kuweza kujengana imani na kimsingi wa maisha.

Ufuoni mwa bahari kuna mashua mawili yaliyobeba abiria na kuwasafirisha. Mashua haya hutumika kusafirisha abiria pande nyingine kila asubuhi na jioni.

Kanisa kubwa lililopakwa rangi nyeupe lina milango iliyopakwa rangi nyeusi na pia juu imeandikwa na rangi nyekundu. Kanisa hili hufunguliwa kila jumapili ilikukusanya waumini wakiombeana.

Mashabiki wawashabikia wachezaji wanao cheza kuwakilisha timu yao. Mashabiki hao wamevalia sare zao za mchezo wa Harambee Stars zilizo na rangi ya kijani na suruali nyeupe.

Kwenye bustani kuna jumba kubwa lililopakwa rangi nyeupe, juu likapakwa rangi ya kahawani limejengwa kwa makuti. Mbele kuna miti ya rangi ya kijani kibichi.

Nje ya jumba kubwa lenye rangi nyeupe na mchoro ya rangi ya kahawani kuna magari mingi. Kuna aina ya matatu meusi na bajaji yenye rangi nyeupe.

Ndani ya msikiti mkubwa kuna watu wawili, mmoja amevalia shati la rangi ya kahawani na suruale yenye mchoro wa rangi nyeupe na michoro ya rangi ya kahawani. Mwengine amevalia kanzu nyeupe na kofia.

Kwenye msikiti mkubwa, kuna watu wawili waliovalia mavazi yao ya kuomba. Mmoja akiwa amepiga magoti na kuvalia shati nyeupe na kofia nyeupe. Kando yake kuna kiti chenye rangi ya samawati.

Wanawake watatu, waliovalia mavazi yao ya kidini. Mavazi haya ni ya rangi nyeusi na huvaliwa na wanawake wa dini ya Kiislamu. Wamesimama ili kuweza kungojea kuingia kuomba.

Kando kando ya bahari, kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Pia kuna mashua yaliyo ndani ya maji yenye rangi nyeupe. Mashua hii hutumika kusafirisha abiria wanaosafiri ng'ambo nyingine.

Majaji wakuu, wamevalia mavazi ya rangi nyeusi, na shati za rangi nyeupe, wapo ndani ya jumba kubwa, mbele yao kuna meza yenye rangi ya kahawia na tarakilishi.

Kwenye barabara kuna dereva ananaye endesha bajaji yenye rangi ya manjano, kando ya barabara kuna gari leupe lililoegeshwa. Mbele ya bajaji kuna lori leupe linalokuja.

Watalii wapanda mashua iliwaweze kuvukishwa ngambo nyingine. Mashua haya nyenye rangi nyeupe na mchoro wa samawati yako ndani ya maji. Mashua haya hutumika kila asubuhi na jioni kuwavukisha abiria .

Kwenye duka kubwa kuna msichana aliyeketi. Amevalia shati nyeusi na ovaroli yenye rangi ya manjano. Kiwanda hiki hutumika kununua bidhaa.

Ndege yenye rangi nyeupe imeegeshwa kwenye kiwanja mbele kuna mtu aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, kando yake kuna gari lenye rangi nyekundu na rangi nyeupe.

Lori kubwa lenye rangi nyeupe, lililo na mchoro wa rangi nyekundu, na rangi nyeusi. Wenye namba ya usajili ya KCD 4231.

Daktari aliyevalia koti leupe, shati nyeupe na barakoa ya samawati, amhudumia mgonjwa aliyesimama. Kando yake kuna mama aliyevalia koti leusi, barakoa ya samawati, ameshika kalamu kwenye mkono akiandika.

Kanisa kubwa lililo na rangi ya kahawani. Imechorwa msalaba na rangi nyeupe. Milango ina ya samawati. Kanisa hili hufunguliwa kila Jumapili ili watu waweze kuabudu.

Nje ya jumba kubwa kuna magari yaliyoegeshwa chini ya hema. Magari haya yameegeshwa ili wenyewe waweze kuingia ndani kumalizana na shughuli zilizowaleta. Kando kuna miti ya rangi ya kijani.

Kwenye bustani kuna vibao vilivowekwa. Vibao hivi hutumika kueleza wageni mahali wanapoenda. Pia hutumika kama kibao kinachoelezea vitu vilivyo ndani ya bustani.

Kwenye uwanja wa ndege, kuna watalii watatu. Pia kuna ndege iliyoegeshwa yenye rangi nyeupe na mstari mweusi. Ina magurudumu matatu yenye rangi nyeusi.

Kandokando ya ufuo wa bahari, kuna vitanda vilivyotengenezwa kutumia mbao na mbele kuna mashua inayobeba abiria kuwavukisha ng'ambo nyingine. Pia kuna mtu anayetembea katikati ya maji.

Msikiti mkubwa ulio na rangi ya kijani kibichi, na rangi ya samawati. Msikiti huu hutumika kila Ijumaa ili kuweza kuomba na kuswali.

Nje ya msikiti kuna magari mawili yaliyoegeshwa. Msikiti huu hufunguliwa kila Ijumaa, ili kuwezesha waumini kuweza kukutana na kuomba na kujengana kiimani. Kila Ijumaa, msikiti huu hufunguliwa.

Kandokando ya ufuo wa bahari, kuna miti iliyotengenezwa. Pia kuna miti ya rangi ya kijani kibichi, na pia una majumba yaliyojengwa na makuti, na kupakwa rangi nyeupe.

Kwenye ofisi kuna watu watatu. Wawili wameketi wakitumia tarakilishi na mmoja ameketi mbele yao akingoja kuhudumiwa. Ofisi hizi zimejengwa ili kuweza kuhudumia wananchi.

Kwenye barabara kuna bajaji mbili moja nyeusi na nyingine ya manjano pia kuna pembe za ndovu kandokando kuna majumba marefu yenye rangi ya samawati.

Bajaji mbili zenye rangi ya manjano na namba ya usajili KQWVV39K kando kuna matatu yenye rangi ya kijani iliyo na namba ya usajili ya KAX.

Vivukio vyenye rangi ya samawativiko juu ya maji kando kuna jumba lililo jengwa na mabati ya samawati. Vivukio hivi hutumiwa kuvukisha watu wanapo vuka kwenda ngambo nyingine.

Kwenye bahari, kuna mashua mawili. Moja lina rangi nyeupe na lingine lina rangi nyeupe na mchoro wa rangi nyeusi. Chini iko na rangi ya kijani. Mashua haya, hutumika kusafirisha abiria.

Nje ya kanisa kubwa, lililo na rangi nyeupe, kuna waumini wamesimama waliovalia nguo zao rasmi zenye rangi nyekundu na wengine wamevalia nguo zao zenye rangi nyeupe.

Rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa na mwenzake amesimama kwenye laini. Nyuma yao kuna bendera ya jamhuri ya Kenya iliyo na mchoro wa rangi ya kijani, nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Vivukio viwili, vilivyo na rangi ya samawati, viko ndani ya maji. Vivukio hivi, hutumika na abiria wanapovuka ng'ambo nyingine. Kando kando ya maji, kuna miti ya rangi ya kijani.

Majumba yaliyojengwa kutumia miti na matope yameegezwa kwa makuti. Mbele ya nyumba kuna watu wawili, mmoja amevalia shati nyeupe na suruali ya samawati na kuna mama aliyefunga leso.

Kandokando ya ufuu wa bahari, kuna miti iliyopandwa. Pia kuna miche yenye rangi ya kijani kibichi. Maji haya hutoka ndani hadi nje kwenye mchanga.

Kibao hiki chenye rangi ya samawati kimeandikwa na maandishi yenye rangi nyeupe. Kibao hiki kimewekwa juu ya mti kikionyesha njia ya kwenda kwa msikiti. Kibao hiki hutumika mtu anapotaka kufika kwenye msikiti.

Kwenye uwanja kuna jaji aliyevalia nguo zake rasmi zenye rangi nyeusi na mstari mwekundu. Kando yake kuna mtu aliyesimama amevalia suti yenye rangi nyeusi na shati ya samawati.

Kwenye kidimbwi cha kuogelea kuna miti ya rangi ya kijani kibichi, pia kuna viti vilivyo na rangi ya samawati. Kidimbwi hiki hutumika ili kuweza kuogelea.

Vibanda vilivyojengwa kwa mabati, vimepakwa rangi nyekundu. Kando yake, kuna watu walioketi wamevalia shati nyekundu, na mwingine akiwa na shati ya kijani kibichi.

Waandamanaji, waliovalia barakoa za rangi ya samawati na kofia za rangi ya samawati wapo kwenye barabara, wakiwa wameshikilia karatasi iliyo na maandishi ya kijani kibichi.

Kando kando ya majumba marefu yenye rangi nyeupe, kuna bajaji nyeusi na pia kuna magari yaliyoegeshwa kando kando ya jumba hilo. Kuna nyaya za umeme zimepita kando kando ya jumba hilo.

Kanisa hili lenye rangi nyeupe limejengwa na makuti. Kanisa hili hufunguliwa kila jumapili ili kuwezesha waumini k𝑢weza kujengana kiimani. Kando 𝑦ake kuna miti ya minazi.

Jumba kubwa, lililoandikwa na maandishi yenye rangi nyeusi na mengine yenye rangi nyekundu. Mbele yake, kuna bajaji yenye rangi ya samawati. Ndani kuna dereva aliyevalia shati ya manjano.

Kwenye jukwaa kuna magari mengi, na pia kuna bajaji zenye rangi ya mananjano na nyengine zenye rangi ya kijani kibichi. Jukwaa hili hutumika na abiria kupata au kuchukua gari kwa haraka.

Gari kubwa yenye rangi ya kahawani imebeba gari ndogo yenye rangi ya kijani kibichi. Gari ndogo lina magurudumu yenye rangi nyeusi, katikati ina rangi ya manjano.

Wanafunzi wapo darasani wakijifunza kutumia tarakilishi. Darasa hili limewekwa spesheli la kuwafunza wanafunzi kutumia tarakilishi. Wanafunzi hawa wamevalia mavazi yao rasmi ya kusoma .

Vitambulisho vya Jamhuri ya Kenya vimewekwa mafungu mafungu. Vitambulisho hivi vimewekwa hivi ili kuwezesha watu kuchagua kwa haraka. Vitambulisho hivi hutumika na kila mtu anapofika miaka kumi na nane.

Kivukio chenye rangi ya samawatik ipo ndani ya maji. Kivukio hiki hutumiwa kusafirisha abiria wanaovuka ng'ambo nyingine. Kando kando ya bahari kuna miti ya rangi ya kijani kibichi.

Kando kando ya reli, kuna msikiti wenye rangi nyeupe. Msikizi huu hufunguliwa kila ijumaa ili kuweza kujenga waumini kiimani.

Kando kando ya jumba kubwa, kuna bajaji mbili. Moja ina rangi nyekundu na mstari wa manjano na nyingine ina rangi ya kijani na mstari wa manjano. Pia kuna matatu zilizoegeshwa chini.

Bajaji yenye rangi ya manjano, ina magurudumu matatu ya rangi nyeusi. Imeegeshwa kando kando ya jumba kubwa. Bajaji hii hutumika kubeba au kusafirisha abiria.

Raisi wa Jamhuri ya Kenya amevalia shati lekundu na suruali nyeusi anashabikia timu ya Kenya. Kwenye kiwanja hiki kuna mchezo wa mashindano dhidhi ya Kenya unaendelea.

Kandokando ya ufuo wa bahari, kuna majumba yaliyojengwa kutumia makuti. Pia kuna miti ya minazi na pia kuna miche. Mahali hapa hutumika sana na watalii kuweza kutulia.

Wasichana watatu wa dini ya kisomali, wamevalia nguo zao rasmi za kidini zenye rangi nyeusi na samawati. Kwa mkono wameshikilia simu yenye rangi nyeusi na wamekaa kwenye kiti cheusi.

Bajaji yenye rangi ya manjano, imebeba abiria mmoja. Mbele kuna dereva aliyevalia shati ya mchoro wa rangi nyeupe, samawati, na nyekundu. Bajaji hii iko barabarani.

Msikiti mkubwa wenye milango ya rangi ya kahawani, upo kwenye kiwanja. Msikiti huu hufunguliwa kila Ijumaa ili kuwezesha waumini kuweza kuomba na kushauriana.

Kivuko kiko ndani ya maji kilichochorwa na rangi nyeusi. Kivuko hiki hutumika kuvukisha watu wanaovuka ng'ambo nyingine. Kando kando ya bahari kuna miti ya kijani kibichi.

Jaji mkuu wa Jamhuri ya Kenya amesimama na rais wa Jamhuri ya Kenya watu hawa wapo kwenye jumba kubwa wakizungumzia mambo kuhusu nchi.

Mabasi matatu yapo barabarani. Moja lina rangi ya kijani na maandishi mekundu, chini imeandikwa na maandishi yenye rangi nyeupe. Nyuma yake kuna lingine lenye rangi nyeupe.

Ufuoni mwa bahari kuna vivukio vilivyo ndani ya maji, vivukio hivi vina rangi ya samawati. Kando ya bahari kuna majumba makubwa yenye rangi nyeupe na mengine yenye rangi ya samawati.

Tunda lenye rangi ya kahawani limetupwa kwenye mchanga, tunda hili hutumiwa kama mvinyo unaotoka kutoka kwa mti wa nazi.

Kandokando ya bahari kuna majumba marefu yenye rangi nyeupe. Majumba haya yamejengwa kandokando ili kuezesha watalii kuangalia kinacho endelea kwenye maji.

Kando kando ya bahari , kuna vitanda vya rangi nyeupe , pia kuna viti vya rangi nyeupe. Kuna majumba yaliyojengwa na kupakwa rangi nyeupe. Pia kuna miti ya minazi ya rangi ya kijani.

Mti wa mnazi, una nazi mbili zenye rangi ya kijani. Kando kuna miti midogo yenye rangi ya kijani. Mti huu wa mnazi uko ndani ya bustani moja.

Mashabiki wavalia nguo zao rasmi za michezo zenye rangi ya samawati na mchoro mweupe. Wanashabikia wachezaji wenzao wanao wakilisha timu yao.

Msikiti mkubwa, uliopakwa rangi nyeupe na chini rangi ya kahawani. Watu wako ndani wameinama wakiswali. Msikiti huu hutumika ili kuweza kukusanya waislamu pamoja.

Msikiti mkubwa ulio kando kando ya barabara. Msikiti huu hufunguliwa kila Ijumaa ili kuwezesha waumini kuweza kuomba. Pia nje ya msikiti kuna gari lililoegeshwa.

Barabara Iko katikati ya maji barabara hii hutumika kila wakati ambapo watu huvuka ng'ambo nyingine, barabara hii imewekwa ili kurahisisha watu kuvuka.

Waumini waliovalia mavazi yao ya kuomba wameinama kwenye msikiti. Waumini hawa wamevalia kanzu na wengine wamevalia buibui, wameinama kwenye shuka ili kuweza kuomba.

Kwenye kiwanja kuna wachezaji wanaocheza mpira, wamevalia nguo zao rasmi za mchezo, kiwanjani kuna mpira mweupe ulio na mstari ya rangi ya samawati.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani lililo na maandishi ya rangi nyekundu, limeegeshwa kandokando ya kituo cha kuweka mafuta. Kituo hiki kimewekwa rasmi ili kuweza kuweka gari mafuta.

Kando kando ya ufuo wa bahari, kuna miti minne ya minazi. Pia kuna watu watatu waliosimama kandokando ya bahari.

Kwenye mskiti mkubwa kuna gari zilizoegeshwa, moja iliyo na rangi nyeupe na nyingine ya rangi ya samawati. Kwenye mlango kuna mtu aliyekaa na mwingine amesimama. Aliyekaa amevalia shati nyeupe.

Kwenye msikiti kuna wanaume waliovalia kanzu nyeupe na kofia. Msikiti huu hufunguliwa kila Ijumaa ili kuwawezesha kukuja kuomba na kusali.

Kwenye jumba kubwa kuna viti vilivyotengenezwa na chuma vimepangwa, viti hivi vimepangwa ili watu kuketi wanapongoja kuhudumiwa, jumba hili lilijengwa rasmi kuhudumia wananchi.

Jaji mkuu wa Jamuhuri ya Kenya na spika wa bunge wamesimama kwenye laini nje ya bunge. Nyuma yake kuna chandarua kilichotengwa ili kuweza kupumzika.

Kituo cha kuabiria gari moshi kilichoandikwa na rangi nyekundu. Kituo hiki hutumika gari moshi linaposimama ili abiria kuweza kuingia.

Mashua yawavukisha wanadada watatu. Mashua hii huvukisha watu kila asubuhi na jioni wanapotumia barabara hii. Mashua hii hutumika ili kuwavukisha abiria ng'ambo ya pili.

Kwenye kivukio kuna vivuko viwili vyenye rangi ya samawati. Vivuko hivi hutumiwa kuwavukisha abiria wanaovuka ng'ambo nyengine. Vivukio hivi huvuka ndani ya maji.

Kwenye jumba kubwa kuna geti yenye rangi ya samawati. Nyumba hii imeandikwa na maandishi ya rangi nyeusi. Pia kuna gari mbili zimesimama mbele. Mbele kuna barabara inayotumika kupitisha magari.

Lori nyeupe lenye namba ya usajili wa KTZ 085C limeegeshwa nje ya jumba. Lori hili limeegeshwa ili kupakia vitu vinavyo𝑠afirishwa.

Viatu, vilivyotengenezwa kwa plastiki vimepangwa kwenye mbao. Viatu hivi, vimepangwa ili viweze kuwa rahisi kwa mnunuzi. Viatu hivi ni vya watoto wadogo.

Bidhaa za karatasi shashi zimepangwa kwa wingi karatasi hizi zenye chapa ya pampa zimepangwa kwenye rafa pia kuna kibao kinachoonesha bei kamili.

Mtu amesimama kandokando ya bahari amevalia shuka nyekundu juu akiwa amefunga nyingine ya samawati, kwa kiuno akiwa amefunga ingine iliyo na mchoro mwekundu na mweusi. Ameshikilia mti kwenye mkono.

Jumba kubwa lenye rangi nyeupe na mstari wa rangi nyekundu, lipo kwenye kiwanja kikubwa. Jumba hili hufunguliwa kila ijumaa ili kukusanyisha waumini waweze kushauriana kiimani.

Wachezaji wa mpira wa wavu, wanacheza kwenye uwanja. Wachezaji hawa wamevalia nguo zao za mchezo, wengine wamevalia nguo za rangi nyekundu.

Musikiti mkubwa ulio na rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya kijani, msikiti huu hufunguliwa kila ijumaaa ili kuwezesha waumini kuomba na kutubu.

Kwenye bustani kuna miti ya rangi ya kijani kibichi. Pia kuna mbao zenye rangi nyeupe na zingine zenye rangi ya mchoro mweupe. Bustani hili hutumika kama mahali pa kupumzika.

Mwavuli wa rangi ya manjano ulioandikwa na maandishi ya rangi nyeusi umeshikiliwa na msichana aliyevalia nguo za rangi nyeusi. Mbele yake kuna mwuzaji anayeuza chakula kilichowekwa kwenye boksi.

Waumini wa dini ya Kiislamu wameketi ndani ya msikiti wakiwa wamevalia kanzu nyeupe na kofia, wengine wamevalia nguo yao ya manjano mbele kuna mhubiri anaye wahubiria.

Jumba kubwa lenye rangi nyeupe limewekwa ili watu kungoja ndege. Jumba hili hutumiwa na watu wanaosafiria kutumia ndege.

Wachezaji wa michezo ya raga wamevalia mavazi yao rasmi ya michezo. Mwingine amevalia nguo nyeupe na mwingine amevalia vazi lake la samawati.

Kivukio cha rangi ya samawati, kiko ndani ya maji. Kivukio hiki hutumika kuwasafirisha abiria asubuhi na jioni wanapotoka kazi na kuenda kazi. Kando kuna majumba marefu yenye rangi nyeupe.

Kwenye barabara, kuna bajaji ya rangi ya manjano. Kando yake kuna magari madogo meupe. Kando ya bajaji kuna jumba refu lililo na mti wa kijani kibichi.

Kando kando ya bahari kuna manyumba ya rangi nyeupe yaliyojengwa kwa makuti. Pia kuna miti yenye rangi ya kijani. Miti hiyo ni ya minazi. Nyumba hizi hutumika kuleta watu wanaokuja kuogelea.

Kwenye bahari kuna vivukio yenye rangi samawati. Vivukio hivi hutumika kila asubuhi vikisafirisha abiria wanaovuka ng'ambo nyingine. Kando kando ya maji kuna miti yenye rangi ya kijani.

Msikiti mkubwa wenye rangi nyeupe uliochorwa na mistari ya kijani kibichi. Kwenye msikiti kuna watu waliovalia kanzu nyeupe na wengine za kahawani. Wamevalia kofia kichwani.

Jaji mkuu wa Jamhuri ya Kenya amesimama mbele ya kitu kilichowekwa nguo yenye mchoro wa Jamhuri ya Kenya. Ameshikilia Biblia kwenye mkono. Kando yake kuna watu wawili, mwanaume aliyevalia suti yenye rangi nyeusi na mwanamke aliyevalia nguo nyeusi iliyo na mstari mwekundu.

Ndege yenye rangi nyeupe, iliyo na mchoro wa rangi nyekundu, imewekwa kwenye kiwanja. Mbele kuna mtu aliyevalia mavazi yake ya kikazi. Ndege hii hutumika kusafirisha abiria.

Jumba kubwa lililoandikwa kwenye maandishi ya rangi nyekundu, jumba hili hutumika kwa abiria kungoja wanapongojea gari moshi 𝑖li kuweza kuwasafirisha.

Watazamaji wanatazama mpira uwanjani. Wamevalia jezi zao rasmi za mchezo. Zina rangi nyekundu na mchoro wa rangi nyeusi. Zimeandikwa kwenye maandishi ya rangi nyeupe.

Ukuta mkubwa uliopakwa rangi nyeupe uko katikati ya bustani. Ukuta huu umeandikwa na mchoro wa rangi nyekundu ulioandikwa JESUS CELEBRATION CENTRE BAMBURI.

Watu wanne wameketi kando kando ya jumba kubwa. Pia kuna mti wenye rangi ya kijani kibichi. Kuna mzee aliyevalia shuka na kofia ya rangi nyeupe.

Manukato yamepangwa juu ya nguo yenye rangi nyekundu na mistari nyeusi kwa ajili ya wanunuzi. Manukato haya yana harufu tofauti tofauti.

Matatu yenye rangi ya kijani na mchoro wa manjano ipo kwenye barabara. Mbele kuna mtu amesimama amevalia suruali nyekundu, kando kando kuna bajaji yenye rangi ya manjano.

Bajaji yenye rangi ya manjano na magurudumu meusi matatu iko kwenye barabara, Ndani kuna mtu aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, kando yake kuna jumba kubwa lenye limeandikwa na rangi nyeupe.

Lori lenye rangi nyeupe imeegeshwa kwenye kiwanda. Lori hili limeegeshwa ili kukaguliwa na mkaguzi. Kando kuna lori lingine yenye rangi nyeupe na magurudumu yenye rangi nyeusi.

Msikiti mkubwa ulio na rangi ya kahawani kwenye ukuta, chini kuna rangi ya kijani na chini kumewekwa carpet yenye rangi ya samawati.

Bajaji yenye rangi ya manjano na kijani kibichi ipo katikati ya barabara. Kando kuna viwanda vinavyouza aina tofauti ya nguo na viatu.

Mashua iko kwenye maji. Mashua hii imebeba abiria kuwapitisha ng'ambo nyingine. Mashua hutumika kila siku kuwavukisha abiria.

Mashua yapo kwenye maji yakisafirisha abiria. Maji yapo nje nje kwenye mchanga. Mashua haya hutumika kusafirisha abiria kila asubuhi na jioni.

Watu wengi wamepanda kwenye mashua hili kuvukishwa upande mwingine. Watu hawa hutumia mashua kuvuka ama wanapohitaji kuvuka ng'ambo ingine.

Mtu aliyevalia nguo nyeupe anaingia kwenye duka kubwa ili kuweza kununua vitu. Duka hili lilijengwa ili kuwezesha watu kununua vitu vingi kwa haraka.

Msikiti mrefu wenye rangi ya kahawia na rangi nyeupe upo kwenye bustani. Kandokando 𝑘una miti ya kijani iliyopandwa kwenye mkebe , nyuma kuna jumba lingine refu lenye rangi nyeupe.

Kando ya ufuo wa bahari kuna watu wanaopita. Kando kuna mama aliyevalia nguo nyekundu na nyingine ya samawati, pia kando kuna manyumba yaliyojengwa ili watu wapumzike.

Kando ya ufuo wa bahari kuna minazi ya kijani kibichi na maji. Kuna mtu anayesimama kando kando ya maji, aliyevalia shati ya rangi nyekundu na suruali ya rangi ya samawati.

Kando ya ufuo huu wa bahari kuna boti lenye rangi nyeupe na mvuvi aliyevalia shati nyeusi. Kando yake kuna mti wa kijani kibichi na miti ya nanasi.

Miti ya kijani kibichi ipo kando kando ya bahari. Kando kuna majumba yaliyojengwa na makuti, majumba hayo kutumika kuwahifadhi watu waliokuja kuangalia maeneo haya ya bustani.

Kwenye maji kuna mashua kubwa lililobeba vitu kuvisafirisha ng'ambo nyingine. Kando ya bahari mna majumba yenye rangi nyeupe.

Majumba marefu yaliyojengwa na makuti yako kandokando ya barabara. Majumba haya yamejengwa ili kuwezesha watu kuishi ndani. Hapa kando kuna watu waliokaa chini wakipiga gumzo.

Dawati hili liko katika jumba kubwa. Dawati hili hutumika kukaa ili kupeana maoni yako kuhusiana na mambo ya huduma. Dawati hili lina mchoro wa rangi nyeupe na rangi ya kijani.

Kivukio ipo ndani ya maji. Kivukio hiki hutumika kila asubuhi na jioni ili kuwezesha kuhakikisha abiria wanaoenda kazi. Kivukio hiki hutumika mara kwa mara.

Bidhaa za karatasi shashi zimepangwa kwa wingi. Bidhaa hizi zimepangwa ili kuwezesha mnunuzi kununua kwa haraka. Mbele yake kuna karatasi iliyobandikwa inayoonyesha bei kamili ya bidhaa hizi.

Kandokando ya bahari, kuna viwanda vilivyojengwa kutumia makuti. Viwanda hivyo vina rangi ya kahawani. Nyuma yake Kuna miti ya minazi yenye rangi ya kijani.

Msikiti mkubwa wenye rangi ya kijani ulioandikwa na maandishi ya rangi nyeusi upo kwenye kiwanja. Msikiti huu hufunguliwa kila ijumaa ili kuwezesha waumini kupatana, kuomba na kuamidizana kiimani.

Lori kubwa lenye rangi nyeupe limeegeshwa kwenye jumba kubwa. Lori hili lina mchoro ulioandikwa kutumia rangi nyekundu, nalo lina usajili wa nambari ya PIL.

Lori kubwa lililoegeshwa limefunikwa na chandarua chenye rangi ya samawati. Lori hili lina tairi sita zenye rangi nyeusi.

Jumba kubwa lenye rangi nyeupe na rangi ya kahawani upo kandokando ya barabara. Jumba hili limeandikwa na maandishi yenye rangi ya kijani. Jumba hili hutumika ili watu kukusanyika na kuabudu.

Kivukio chenye rangi ya samawati imebeba watu wengi pamoja na pikipiki, bajaji na vyuma. Kivukio hiki hutumika kuwavukisha watu ng'ambo nyingine.

Bajaji imewekwa kandokando ya viti. Bajaji hii yenye usajili KCWB 151Z imewekwa hapo ili kuwezesha kubeba watu.

Vivukio vyenye rangi ya samawati vipo juu ya maji. Vivukio hivi hutumika kuwavukisha watu ng'ambo nyingine. Kando kuna taa inayowaka yenye rangi ya manjano, na kuna watu wamesimama ndani ya kivukio hiki.

Mkahawa uko kando kando ya bahari. Mkahawa huu umezingirwa na mbao za rangi nyeupe. Ndani kuna viti vya rangi ya kahawia. Mkahawa huu umeekwa kwenye ua la rangi ya kijani.

Mtu aliyevalia suruali nyeusi, viatu vyeusi, reflector yenye rangi ya manjano na kijani, amesimama mbele ya ndege. Ndege hii yenye rangi nyeupe imeegeshwa uwanjani.

Kijana alievalia shati nyeupe na suruali ya samawati anamvukisha msichana kutumia mashua alievalia nguo ya madoadoa nyeusi na kahawani anavuka ng'ambo nyingine kwenye maji.

Lori leupe na rangi ya manjano lenye usajili wa nambari KCB425Y limeegeshwa kando kando ya barabara.

Wachezaji waliovalia sare zao rasmi za mchezo za rangi nyeusi na nyingine za rangi ya kijani kibichi wapo uwanjani wakishangilia.

Kando ya bahari kuna chumba lidogo limeegeshwa na makuti. Pia kuna mawe yenye rangi nyeusi na miti ya kijani kibichi.

Bajaji zenye rangi ya manjano zipo kwenye barabara , kando kuna majumba marefu yenye rangi nyeupe na miti ya kijani kibichi. Bajaji hizi hutumika kama njia moja ya kisafiri.

Jumba kubwa lenye rangi nyeupe linaonekana likitoa moshi wenye rangi nyeupe. Jumba hili limeandaliwa ili kuwezesha watu kukuja kuomba. Jumba hili hufunguliwa kila Ijumaa.

Matatu yenye rangi ya samawati na madoadoa mekundu na ya rangi ya manjano, yenye usajili wa nambari wa KCE 291T, inaegeshwa kwenye kunakonatumiwa kuweka mafuta.

Wanamchezo waliovalia nguo zao rasmi za kimchezo, wapo uwanjani wakishangilia wachezaji wakiongozwa na mwenye aliyevali suruali nyeupe na shati nyeupe na kofia ya kijani.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya samawati hapo nje ya nyumba yake. Mbele yake kuna mama na kuku watatu, mmoja mweupe na mwengine wa kahawani. Mahali hapa hutumika kwenye vita na kumetengwa kama mkao ya kuishi.

Vibao vilivyowekwa kwenye bustani vina michoro iliyoandikwa Diani Reef. Vibao hivi vimewekwa ili kuelekeza mtu mahali kuna hio hoteli.

Kando ya ufuo wa bahari, kuna majumba yaliyojengwa ili kusaidia waogeleaji kupumzika. Kando ya ufuo, kuna pia miti yenye rangi ya kijani kibichi na chini kuna mchanga.

Waumini wa dini ya Kiislamu wapo kwenye msikiti wakiwa wanamshukuru na kuomba. Waumini hawa wamevalia buibui; mwingine buibui nyeusi na kitambaa cheupe.

Trekta yenye rangi ya kijani na mstari wa rangi ya manjano ina magurudumu meusi, katikati ina rangi ya manjano, imebebwa na lori kubwa lenye rangi ya manjano. Kando kuna mtu aliyevalia shati ya samawati na suruali ya kijani.

Msikiti mkubwa wenye rangi nyeupe na kijani, umejengwa kando kando ya barabara. Msikitii huu hutumika kila Ijumaa.

Mashua yenye rangi nyeupe, yapo kwenye bahari. Mashua haya hutumika kuwavukisha watu wanaovuka ng'ambo ingine. Mashua haya hutumika kila asubuhi na jioni kuwasafirisha abiria.

Muuzaji atumia pikipiki hii ili kuweka madafu kuwauzia wapita njia, nyuma yake kuna jumba kubwa lenye rangi nyeupe na nyeusi.

Duka kubwa la kuuza ngoma. Duka hili limetengwa ili kuweza kuuza ngoma zinazotumika kupigwa kanisani. Ngoma hizi ni za kampuni ya Mika.

Shuka lenye rangi nyekundu na mchoro wenye rangi nyeupe imewekwa chini shuka hii hutumika na muisilamu ili kuweza kuabudu.

Mashua yenye rangi nyeupe na mstari wa samawati imewekwa kando kando ya bahari. Mashua hii hutumika kuvukisha watu wanaovuka ng'ambo nyingine. Kando ya mashua kuna miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Wagonjwa wameketi kwenye viti hospitali wakingoja matibabu . Viti hivyo viliwekwa ukingoni vya wangoja kupumzika kungoja kutibiwa.

Kwenye ofisi kuna vijana watatu na mwanamke mmoja. Vijana hawa wamevalia shati ya rangi nyeupe. Wameketi kwenye viti vya rangi nyeusi. Mbele yao kuna tarakilishi yenye rangi nyeusi. Watu hawa wanatumia ili mashini hizi kuwasaidia wenyeji.

Msikiti wenye rangi nyeupe na mchoro wa kijani kibichi upo kandokando ya bahari. Kando kuna gari lenye rangi nyeupe na lingine lenye rangi nyeusi.

Lori lubwa lililo wekwa karatasi nyeupe liko katika kituo cha kujaza mafuta, lorry hili lina usajili wa number ZF 1706.

Bajaji yenye rangi ya manjano imebeba watu wawili, mmoja amevalia shati nyeupe yenye rangi nyekundu na mwingine amevalia shati la samawati. Bajaji hii ina magurudumu matatu yenye rangi ya nyeusi.

Kandokando ya bahari kuna jumba lililotengwa ili kuwezesha watu kupumzika wanapomaliza kuogelea. Jumba hili limeegeshwa kwa makuti na lina rangi nyeupe. Jumba hili hutumika kila likizo ambapo watu wanapokuja kuogelea.

Gari la moshi lipo juu ya reli. Gari hili lenye rangi ya nyekundu na rangi nyeupe linapita juu ya reli. Gari hili la moshi linatumika kusafirisha abiria.

Eneo la burudani lililozingirwa na ukuta wa rangi nyeupe, kando kuna majani ya rangi ya kijani pia kuna miti ya minazi.

Ofisini kuna watu watatu. Wawili wanaume waliovalia makoti nyeusi na mmoja mwanamke aliyevalia koti leusi, wako kwenye tarakilishi. Wanatumia tarakilishi hii ili kujifunza mambo mengi.

Jumba kubwa limepambwa na mapambo. Kando kando kuna nyavu zilizo na rangi nyeupe. Jumba hili limepambwa ili kuonyesha kuwa kuna sherehe inayoendelea.

Jumba la makuti liko kwenye bustani la maua limezingirwa na mimea ya mnazi, kando yake kuna barabara ya kuenda kwenye bahari.

Nyumba nne zilizoegezwa na makuti zipo kando kando ya ufuo wa bahari, nyumba hizi, moja ina rangi ya samawati. Nyuma ya nyumba hii kuna majani ya majani kibichi.

Ngoma ziko kanisani. Ngoma hizi hutumiwa kutumbuiza waumini kila Jumapili. Ngoma hizi zimeweka utamaduni ya kuwafurahisha watu.

Lori ndefu lenye rangi nyeupe maandishi ya rangi ya samawati lenye namba ya usajili ya KCL 336W limeegeshwa kando kando ya jumba.

Kanisa kubwa lina televisheni ukutani. Wakristo wamekaa chini ili kuskiza mahubiri. Kila Jumapili wakristo hukutana hapa ili kukuzana kiimani na kuombeana.

Jumba hili lililo kando kando ya bahari limewekwa kwa madhumuni ya watalii kuja kupumzika na kujiburudisha. Kando kuna viti vilivyopangwa na meza.

Kiwanda kikubwa, kinachotumika kuuza mboga. Kiwanda hiki kimejengwa kwa madhumuni ya kuwauzia wapita njia na katikati, kuna mama aliyevalia suruali ya rangi nyeusi.

Magari yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwenye barabara. Magari haya yapo kwenye barabara. Kando, kuna jumba mrefu lenye rangi nyeupe na rangi ya samawati. Magari haya yanangoja kusafirisha abiria.

Bwawa la kuogelea liko katikati ya bustani ya maua yenye rangi ya kijani kibichi. Kando ya bawa kuna miti ya minazi na chini kuna vitanda vya rangi ya samawati. Bwawa hili hutumika ili watu kuogelea.

Bajaji yenye rangi nyekundu na mstari wa manjano, ziko kando kando ya barabara na bajaji nyingine ipo ndani ya barabara ikiendeshwa. Bajaji hizi zimeekwa kando ili kuwangoja abiria.

Kituo cha runinga ya Citizen chawatangazia watu kuhusu mambo ya kidini na sherehe za kislam, kituo hiki kimeekwa maalum cha kutoa habari tofauti tofauti.

Barabara ndefu imepita kandokando ya jumba nyingi. Barabara hii kuna lori kubwa lenye rangi ya manjano ipita chini ya barabara hii. Kando ya barabara kuna taa ndefu yenye mlingoti wa rangi ya nyekundu.

Mashua ipo kando ya ufuo wa bahari, kando kuna majumba marefu yenye rangi nyeupe. Mashua haya hutumika kuwavukisha watu wanaokwenda ng'ambo nyingine.

Msikiti mkubwa wenye rangi nyeupe na mchoro wa rangi ya kijani upo kwenye uwanja mkubwa. Msikiti huu hutumika kila Ijumaa ili kukusanya waumini kuweza kuswali.

Kando kando ya bahari kuna watu watatu. Mmoja amevalia shati nyeusi. Kando kando ya bahari kuna miti yenye rangi ya kijani. Pia kuna neti inayowezesha vijana kucheza mpira.

Jumba kubwa la dini ya kiisalamu linatumiwa na waumini kila jumatano kwenda kumuabudu na kufunzavmambo ya kidini ya kibibilia.

Mwanamme mwenye amevalia viatu vyeupe na shati nyeupe anatembea kwenye bustani la nyasi ya ya rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna miti ya nazi.

Kanisa kubwa ina televisheni ukutani. Wakristo wamekaa chini wakisikiliza maubiri. Kila jumapili wakristo hukusanyika wakiskiza na kujengana imani.

Wachezaji kandanda waliovalia mavazi ya rangi nyekundu wapo uwanjani wakifanya mazoezi ya kushindana. Wachezaji hao waliovalia vazi lililo na maandishi ya kdf.

Msikiti iliyo na rangi ya kahawani upo kwenye kiwanja. Msikiti huu utumika kila ijumaa ili kuwezesha waumini kupata na mali pamoja na kuomba na kujengana kiimani.

Ndege yenye rangi nyeupe na madoadoa mekundu imeegeshwa kwenye uwanja wa ndege. Uwanja huu ulijengwa kwa madhumuni ya kuweza ndege kushuka kwa haraka.

Gari moshi yenye rangi nyeupe na mchoro wa rangi nyekundu, iliyochorwa bendera ya Jamhuri ya Kenya, yenye rangi nyeusi, nyekundu, samawati na mchoro wa rangi nyeupe ipo kwenye reli.

Bidhaa za karatasi safi zimepangwa kwa wingi. Hizi zenye chapa ya mtoto zimepangwa kwenye rafu ya muda. Kwenye sehemu moja kuna kibango kinachoashiria bei kamili.

Msikiti mkubwa wenye rangi ya kahawia na rangi nyeupe. Msikiti huu hutumika kila Ijumaa ili kuwakusanya waumini kushauriana na kuombeana kiimani.

Kundi la watu wengi wamekusanyika kwenye jumba kubwa. Wamevalia nguo zao rasmi za kikazi. Juu ya jumba hili kuna karatasi ya kibandiko ilioandikwa na maandishi ya rangi nyekundu.